Mkulima akiwa kwenye shamba la ndizi pamoja na wafanyi biashara wawili, mmoja amevalia nyeusi na wa pili amevalia jaketi la mikono mifupi akiwa amechanganya na nyeupe. Wote wamekuja kununua mazao yake shambani.

Meza iko na sahani nyeupe yenye chakula ndani yake ambacho ni sima, samaki na mboga za majani kwa pamoja.